Nguzo nyingi za umeme za chuma zikipita kwenye mandhari ya wazi. Waya za umeme zinaonekana zikiondoka mbali. Nyuma kuna milima na anga yenye mawingu meupe. Vumbi linaonekana hewani.

Shamba kubwa linaonekana lina miundo mirefu ya chuma ikibeba nyaya nyingi za umeme. Nguzo hizi zinaungana na vituo vidogo vilivyo chini, ambavyo inaonekana kuwa sehemu ya mfumo mkuu wa usambazaji umeme.

Kiwanda kikubwa chenye mabomba, miundo ya chuma na majengo. Kuna vifaa vya ujenzi kama vile tingatinga barabarani. Inaonekana kama eneo la viwanda au ujenzi.

Eneo la kituo cha umeme. Wafanyakazi kazi wawili wamevaa kofia ngumu za usalama. Kuna transfoma kubwa na miundo mingine ya chuma. Kreni inafanya kazi kwa mbali. Anga ina mawingu kidogo. Inaashiria ujenzi au matengenezo ya umeme.

Bwawa kubwa la maji linaonekana wazi. Maji yake yana rangi ya kahawia. Jengo la kituo cha umeme limejengwa karibu na kando la bwawa. Nguzo ndefu zinaonekana katikati ya maji. Miti ya kijani imezunguka eneo hilo. Ardhi pana inaonekana upande mwingine.

Nguzo kubwa ya umeme imesimama. Nyaya nyingi zinavuka angani. Mawingu machache yanaonekana samawati. Chini kuna ua wa waya. Miti na mimea mirefu inakua karibu. Udongo unaonekana kavu.

Eneo kubwa lililofunikwa na paneli za solar . Zimepangwa kwa safu ndefu. Misitu minne unaonekana nyuma. Anga ina mawingu kidogo. Inaashiria mradi wa nishati mbadala.

Vifaru wawili wamesimama kwenye nyasi angavu. Wanakula majani kwa utulivu. Nyuma yao, jiji la Nairobi linaonekana wazi, ikiwa na majengo marefu. Anga lina mawingu meupe. Hali ya hewa inaonekana nzuri. Mandhari inaonyesha uzuri wa asili.

Eneo la makazi duni labda mabanda na mazingira machafu. Mto mdogo umejaa takataka na maji machafu. Watu wachache wanaonekana wamesimama karibu na nyumba zao za mabati. Mbuzi na kuku wanatembea.

Makazi duni, labda kitongoji cha mabanda. Nyumba zimejengwa kwa mabati ya udongo. Kuna njia nyembamba yenye matope, na maji machafu katikati ya nyumba. Mazingira yanaonekana kuwa magumu.

Kundi la wanaume ambao wanaonekana kuwa walinzi wa wanyamapori. Wamemshika kifaru mdogo ambaye amefunikwa blanketi. Mwanaume amevalia sare wengine wana kinga. Wako nje kwenye udongo.

Nyani mmoja labda aina ya baboon ameketi chini. Ana nywele kijivu nene na uso mweusi. Anaonekana akishikilia kipande cheupe cha chakula mikononi mwake. Pembeni, kuna majani mabichi yaliyotawanyika chini yakionyesha kuwa amekuwa akila hapo. Udongo unaonekana kuwa mwekundu, labda wa kawaida.

Mamba wawili wakubwa wamepumzika juu ya mawe na nyasi. Mmoja anaonekana kulala chali huku mwingine akiwa amejipinda karibu naye. Kuna kizuizi cha saruji mbele yao. Kinaonyesha labda ni eneo la kutazamia au uzio wa kufuga wanyama.

Shamba dogo la kufulia nguo linaonekana kando ya ukuta wa mabati, ndoo nyingi zenye rangi tofauti zimetumika kufua, mwanamke anafua kwa bidii, maji yanaonekana yakimwagika, nguo zilizofuliwa zinaonekana kwenye ndoo.

Kundi kubwa lenye jukwaa la mbao katikati .Kwenye jukwaa kundi la wachezaji wanne wanafanya maonyesho ya sarakasi wakiwa wamevalia sare za milia. Kuna viti vingi vya watazamaji vilivyopangwa kuzunguka jukwaa. Baadhi yao wakiwa wamekalia na watu.

Maabara ya kisayansi yenye watu wawili waliovaa makoti meupe. Mwanamke amesiamam karibu na sinki akitumia vifaa mbalimbali vya glasi. Mwanaume anashikilia chupa na kuchunguza. Mezani kuna chupa nyingi za kemikali, glasi na vifaa vingine vya utafiti.

Mazingira magumu. Nyumba cha kabu zimefurika maji. Mtu akijaribu kuokoa vitu vyake. Mito imefurika uchafu umetapakaa. Hali ni tete. Jangwa la uharibifu limetanda. Uhai unatatizika. Jamii inahangaika.

Simba ameketi nyuma ya uzio wa chuma. Mkono wa binadamu unaonekana ukimfikia kupita matundu ya uzio. Anaonekana kumtazama. Eneo la nyuma linaonekana kuwa na udongo na nyasi kavu.

Ndege mkubwa mwenye rangi ya kahawia ameketi kwenye tawi la mti. Ana mdomo na kucha za njano kali. Manyoya yake yanaonekana laini. Anaonekana akitazama chini kwa umakini. Matawi mengine ya mti yanaonekana nyuma.

Mkusanyiko wa watu wengi waliovaa fulana za samawati wakiwa wamekusanyika karibu na mimea michanga. Wengine wanashikilia jembe. Eneo linaonekana kama bustani au uwanja. Wanaonekana kujishughulisha na kupanda miti.

Simba jike amekaa juu ya jiwe akitazama mbali. Nyuma yake, kuna mandhari ya jiji la Nairobi na majengo marefu yanaonekana angani. Yupo katika hifadhi ya taifa ambayo iko karibu na jiji ikionyesha uhusiano wa kipekee kati ya wanyama pori na maendeleo ya mji.

Watu wanapanda miti kwa bidii. Wanaume wawili wako mbela; mmoja amevaa koti la kahawia, mwingine la kijivu. Wote wamevalia barakoa. Nyuma yao, kundi la watu wengine pia wanashiriki upandaji.

Mwanaume amevalia shati la kijivu na suruali ya jeans . Anashika mamba mdogo mikononi mwake. Ametabasamu, ikionekana hajali chochote. Nyuma yake kuna ukuta mkubwa uliofunikwa na mimea ya kijani kibichi.

Eneo la taka kubwa lenye moshi mwingi unaotoka kwenye moto unaowaka. Watu wakiwemo watoto wanonekana wakitembea karibu na rundo ya taka, mifuko ya plastiki na vitu vingine vingi vimetapakaa. Nyuma ya rundo kuna makaazi duni.

Jengo la saruji bado linajengwa. Limesimama katikati ya eneo kubwa. Ardhi imechimbwa udongo imetumika kuimarisha sehemu. Nyumba zingine zinaonekana mbali chini ya anga la mawingu. Miundombinu hii, inaonekana kuwa ni miradi ya maendeleo.

Kundi la wanaume wanafanya kazi kwenye shimo kubwa. Wengine wamevalia sare za ujenzi. Bonde la mchanga linaonekana. Kuna mashine ya kuchimba inaashiria mradi wa ujenzi au ukarabati.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi kavu . Wameegemeana wakionyeshana muundo wao wa mistari nyeusi na nyeupe. Nyuma yao jiji kubwa la Nairobi linaonekana likiwa na majengo marefu. Milima ya samawati inaonekana mbali. Anga lina mawingu meupe. Hali ya hewa ni nzuri.

Eneo la nje lenye watu wengi wamekusanyika. Wengine wanafua nguo. Nguo nyingi zimening'inia zikikauka. Sakafu inaonekana kuwa na maji. Nyumba zinaonekana mbali.

Pundamilia yuko karibu na mtu. Mgongo wake unaonekana na michirizi yake meusi na meupe inaonekana wazi. Ardhi ina udongo mwekundu, ikionyesha mahala pakavu. Inaashiria mazingira ya wanyamapori.

Maporomoko ya maji yakiteremka kati ya miamba mikubwa. Miti mikubwa inazunguka eneo hilo ikitoa kivuli. Jua linachomoza kupitia miti, ikiangazia maporomoko na kuunda miale ya nuru. Maji yanatiririka kwa kasi yakionyesha nguvu za asili.

Maigizo ya kitamaduni yanaendelea ukumbini. Wachezaji wengi wamevalia mavazi ya rangi ya chui. Baadhi wana vifaa vya manyoya meupe kichwani. Ngoma kubwa imeshikwa na mmoja wao. Viti vingi vya watazamaji vimepangwa nyuma.

Shamba la kahawa linaonekana wazi likiwa na miti mingi ya kijani. Majani mabichi yametapakaa chini. Udongo unaonekana mweusi ukionyesha rotuba. Anga lina mawingu meupe. Hali ya hewa inaonekana kawaida. Mazingira ni tulivu na asili.

Mikima mirefu imejaa na miti na vichaka. Anga la samawati limefunikwa na mawingu meupe. Bonde pana linaonekana mbali likiwa na rangi ya kahawia. Nyasi kavu zimetapakaa ardhini zikionyesha mandhari ya asilia. Hakuna majengo tu uzuri wa asilia. Mazingira ni tulivu na safi.

Nyati mkubwa amesimama kwenye nyasi kavu, anapembe ndefu zilizopinda. Mwili wake ni mweusi na mkubwa, mandhari ya nyuma ina milima na miti midogo. Nyati anaonekana akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Picha hii inaonyesha wanyama porri wa afrika.

Mto wenye uchafu unaopita karibu na makazi duni. Watu kadhaa wanaonekana wakiosha nguo mtoni. Takataka zimetapakaa ukingoni mwa mto. Nyumba zilizojengwa kwa mabati zinaonekana nyuma. Inaashiria changamoto za mazingira.

Chuo yuko ndani ya uzio wa chuma. macho yake ya bluu yanaonekana wazi. Ana madoa meusi. Nyasi na udongo inaonekana nyuma. Inaashiria mazingira ya kufungwa au bustani ya wanyama.

Twiga anajilisha kwenye kamba nene ulimi wake mrefu mweusi ukitoka nje. Rangi yake ya kahawia na madoadoa inaonekana wazi. Kuna miti mingi nyuma yake. Eneo hili linaonekana kuwa mbuga au hifadhi ya wanyama.

Gati kubwa la takataka limejaa plastiki na vifaa vingine. Rangi nyingi zinaonekana hasa samawati na nyeupe. Milima ya taka imetapakaa eneo lote. Majengo machache yanaonekana mbali. Anga lina mawingu mazito. Hali inaonyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Mto wenye maji machafu uliopakana na ardhi iliyowazi na majengo. Maji yanonekana kuwa na uchafu mwingi na taka zikielekea juu yake. Miti na mimea zimekua kando kando ya mto na udongo unaonekana wazi. Majengo ya makazi yanaonekana kwa mbali. Hali hii inaashiria uchafuzi wa mazingira. Jua linaonekana likichomoza.

Mnyama mdogo amesimama juu ya gogo la mti lililo anguka majini, gogo hilo linaelea kwenye maji yaliyotulia yakionyesha tafakari ya mimea. Mimea ya kijani imepakana na kingo za maji. Hali ya hewa inaonekana sai na tulivu.

Mto uliojaa taka, uchafu mwingi unaelea majini. Watu wachache wanaonekana pembeni wakifanya kazi au kukaa. Nyumba zinazoonekana mbali. Anga lina mawingu. Inaonyesha mazingira duni.

Mtoto wa simba analishwa maziwa kutoka chupa. Ana manyoya ya kahawia na macho meusi. Mikono ya mtu inaonekana ikimshikilia kwa upole. Maziwa yanaonekana kutiririka kwenye kinywa chake.

Watu kadhaa, wanasukuma toroli, lililobeba mizigo mikubwa, juu ya reli za gari moshi. Wamepakia mizigo hiyo kama vile mifuko mikubwa, iliyojaa vitu. Mazingira yanaonekana nje ya mji na miti na vichaka pembeni. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Mlima mkubwa wa mifuko ya plastiki, umetapakaa ardhini ikiashiria uchafuzi wa mazingira. Mifuko mingi ni meupe, mingine ina maandishi na nembo mbalimbali. Mwanamke anaonekana akiokota au kushughulikia mifuko hiyo. Nyuma, kuna majengo. Anga linaonekana lina mawingu.

Eneo la mafuriko na uharibifu. Wanaume kadhaa wako katikati ya vifusi na matope. Nyuma yao kuna mabanda yaliyoharibika, yaliyojengwa kwa mabati. Inaonekana kama juhudi za kusafisha au kurejesha.

Twiga mrefu akisimama katikati ya majani mabichi, ana shingo ndefu na madoa ya rangi ya kahawia na meupe. Mazingira ina mimea mingi katika mikubwa yake, anga lina mawingu meupe na jua linaonekana kumuangazia.

Shimo refu lililochimba ardhini lina bomba kubwa la saruji lililolala chini yake. Bomba linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa maji taka au maji safi. Shimo limejaa maji kidogo na udongo umelowa.

Mazingira yanaonyesha lori nyeupe lililopakia mifuko mingi mikubwa iliyojaa uchafu. Wanaume wawili wako juu ya takataka hii, mmoja akimwaga chupa zaidi kutoka kwenye mfuko mwingine. Nyuma yao kuna jengo la viwanda na limeegeshwa kwenye eneo la udongo.

Kundi la pundamilia limejipanga katikati ya barabara ya udongo likiwa linavuka. Mimea mingi ya kijani kibichi imetanda pande zote za njia. Wanyama hao wana mistari meusi na meupe. Anga linaonekana wazi. Kuna milima mbali. Hii inaonyesha mandhari ya pori.

Kifaru mchanga akiwa na rangi ya udongo mwekundu, anatembea karibu na watu. Mikono kadhaa inaonekana ikimshika mgongoni, ikionyesha watu wakimwandama au kumgusa. Udongo uliofunika eneo lote, ni udongo mwekundu.

Tembo mchanga akila majani. Watu wako nyuma wakimwangalia. Anaonekana kuwa katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu. Miti mingi inaonekana pia na inaonekana kuwa mbuga la wanyama.

Matatu yenye sanaa ya kupendeza imeegeshwa. Ina picha kubwa ya mwanamke mchanga aliyevaa kofia na michoro mingine mingi ya kuvutia ambalo usajili KDM 340K inaonekana wazi. Abiria na wapita njia wanaonekana karibu.

Basi kubwa la samawati linaonekana likiwa limeegeshwa. Jina, marcos, limeandikwa ubavuni. Mtu mmoja amesimama karibu na mlango. Barabara iliyojaa magari inaonekana kwa mbali. Nguzo za taa refu zimesimama wazi.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo basi la abiria la kijani kibichi limeegeshwa. Linaonekana linaandikwa perfect. Kuna watu wakitembea karibu nalo. Nyuma basi lingine la giza linaonekana. Mjengo marefu yanapatikana kando ya barabara. Anga ina mawingu ikionyesha hali ya kawaida.

Basi kubwa la abiria lina rangi ya bluu na limeandikwa In God we Trust . Watu wengi wanatembea na baadhi yao wanaskuma mkokoteni. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Inaonyesha shughuli za jiji.

Kundi la watu wakiwa karibu na basi la kijani. Mwanamke mmoja ameshikilia bango lenye nambari 46 na orodha ya maeneo kama vile Hullingam, Kawangware na Mayan. Watu wengine wanasubiri basi. Hali inaashiria usafiri wa umma jijini.

Matatu yenye michoro mingi na rangi angavu imesimama ikipakia abiria. Ina maandishi I have a dream na bendera ya Marekani imechorwa. Watu wengi wamesimama karibu wakisubiri au kupanda. Kuna ishara inayoonyesha njia tofauti ya gari hiyo.

Mtaa wenye shughuli nyingi, magari yakipita barabarani. Mabasi mawili yanaonekana wazi moja likiwa karibu zaidi, lenye rangi nyeupe na kijani kibichi. Hili lingine ni la samawati na liko nyuma kidogo. Kuna watu wachache wanatembea kando ya barabara, na majengo yanaonekana kwa mbali.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Kuna majengo marefu, magari mengi na watu wengi. Mabasi ya abiria yamepaki. Baadhi yameandikwa Kukena Sacco. Ishara zinaonyesha njia za kuenda Nakuru City Direct, Karatina na Nyeri. Watu wanasubiri usafiri au wanapita.

Magari mengi yaliyosimama barabarani, mabasi yakiwemo ya Menani Sacco na Meru express yamepangwa, watu wanasubiri. Majengo marefu na mabango ya matangazo yanaonekana nyuma.

Magari ya abiria yenye rangi mbalimbali ikiwemo samawati, kijani na chungwa, yameegeshwa barabarani. Mabasi ya KBS na mengine yameonekana. Watu wanatembea karibu na magari. Jengo refu la rangi ya njano linaonekana nyuma.

Kuna msongamano wa magari na watu barabarani, mabasi mawili makubwa moja nyeupe la Veteran na zingine la Mona lenye rangi mbalimbali yana subiri. Mtu mwenye fulana ya njano ana simama katikati, majengo marefu yanaonekana nyuma.

Barabara yenye shughulli nyingi jijini ikiwa imejaa magari na watu, mabasi yakiwemo matatu yenye rangi na mchor mbali mbali yameegeshwa au yakipita. Maafisa wa polisi wanaonekana wakisimamia trafiki au watu.

Basi kubwa jeusi limeegeshwa barabarani. Abiria wanatembea karibu. Magari mengi yapo nyuma, na majengo yanaonekana mbali. Mbele, kuna pikipiki imeegeshwa. Kila mahali kuna uhai.

Matatu yenye rangi nyingi za machungwa, bluu na nyeupe. Imeandikwa Joymix mbele. Watu wamesimama karibu. Majengo yanaonekana nyuma. Basi jingine lipo upande wa kushoto.

Basi ndogo la abiria aina ya Isuzu limesimama barabarani. Limeegeshwa kando ya barabara; watu wanapanda. Majengo marefu yanazunguka eneo hilo. Kuna mabasi mengine nyuma. Barabara inaonekana yenye shughuli.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna magari na mabasi na trafiki. Maafisa wa trafiki wamesimama karakati. Watu wanatembea kando ya barabara baadhi yao wakiwa wamevalia sare za shule. Majengo marefu na miti ya kijani yanaonekana nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Mabasi mengi ya abiria yanayoitwa matatu yameegeshwa. Kila matatu ina rangi tofauti na michoro ya kipekee. Majengo marefu na miti mirefu inaonekana nyuma. Jua linaangaza wazi. Hali ya hewa ni nzuri.

Matatu yenye rangi ya bluu na grafitti . Abiria wamepanda na kushuka. Namba ya usajili yake ni KBX 474E. Majengo na mnara wa sanaa unaonekana kwa mbali. Hii inaashiria maisha ya jijini.

Barabara imejaa magari mengi ikiwemo matatu zenye rangi mbalimbali na magari madogo, watu wanatembea katikati ya magari hayo wakivuka barabara, majengo marefu yamezingira eneo hilo yakiashiria mazingira ya jiji.

Hii ni mtaa yenye shughuli nyingi jijini. Kuna matatu za kupendeza yenye rangi ya samawati na mapambo ikiwa na ishara inayoonyesha njia zake; Thika Road, Ruiru, Kimbo, Juja na Makongeni. Watu mbalimbali wanatembea na kusimama karibu na gari hilo.

Basi la usafiri wa umma Citi Hoppa limesimama barabarani. Rangi yake ni ya kijani kibichi. Watu kadhaa wanatembea kando. Miti mikubwa imeonekana kushoto. Jengo refu linaonekana pia.

Kundi la watu barabarani. Wengi wamesimama. Kuna ishara ya barabarani kushoto. Gari dogo limeegeshwa nyuma. Anga lina mawingu kuashiria hali ya hewa baridi.

Barabara kubwa yenye magari mengi. Majengo marefu yanaonekana pande zote mbili. Treni ziko upande mmoja wa barabara. Ng'ombe kadhaa wamelala kando ya barabara. Anga lina mawingu.

Barabara kuu, pana, yenye magari mengi yanayopita. Kuna daraja la chuma lililopinda juu ya barabara, likionekana kwa mbali. Upande wa kushoto, kuna vichaka virefu vya kijani. Anga lina mawingu meupe, likionesha hali ya hewa ya wastani.

Mabasi mawili ya abiria yakiwa yameegeshwa barabarani. Ya mbele ina rangi angavu za machungwa, bluu na nyeupe na limeandikwa Isuzu. Mtu mmoja amesimama karibu na matatu ya mbele akiegemea gari. Nyuma kuna jengo kubwa. Matatu haya yanaonekana kama usafiri wa umma jijini.

Makutano ya barabara yenye taa za trafiki. Kuna majengo makubwa nyuma, mojawapo lina rangi ya manjano. Kuna mabadi, ishara za matangazo na nguzo za mawasiliano. Watu wachache wanaonekana sehemu ya chini.

Mtaa wenye shughuli nyigi, ambapo kuna magari mengi ya abiria yamesimama. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kusimama, wengine wakizungumza. Kuna mabango ya matangazo ya usafiri, yakiashiria maeneo kama Nakuru na Nyeri. Majengo marefu yenye rangi tofauti yanaonekana nyuma.

Basi lenye rangi nyekundu na samawati linavuka daraja, chini ya daraja kuna mto yenye maji ya kahawia. Garii jingine jeupe linaonekana likipita daraja, muundo wa daraja ni wa zege uliotumiwa sana.

Barabara kuu jijini inaonyesha magari mengi mabasi na magari madogo yanatembea pole pole watu wengi wanasubiri barabarani baadhi ya maafisa wa trafiki wako pale, majengo marefu yamesimama pande zote. Miti ipo katikati. mabango ya matangazo yanaonekana juu.

Watu wanashuka na kupanda basi lililopamba kwa maandishi na picha. Lina neno senior na choosen limeandikwa bafuni. Dirisha lina bango lenye maneno be still and now that I am God . Majengo yanaonekana nyuma hali ya hewa linaonekana nzuri.

Msongamano wa watu na magari umejitokeza barabarani. Gari ndogo la abiria aina ya matatu lenye nambari za usajili za Kenya KCU 511 limemwaga watu. Bango la Nakuru Direct limeonekana juu. Majengo marefu yamesimama kando ya barabara yakionyesha biashara.

Barabara kuu ikionekana kutoka ndani ya gari, kulia kuna kioo cha pembeni cha gari, kikionyesha sehemu ya barabara, kwa mbali kuna mabango makubwa ya matangazo, barabara imezingirwa na miti mirefu na mimea ya kijani kibichi, anga ni jeupe, majengo yanaonekana kwa mbali upande wa kulia.

Msafara wa magari ya abiria hasa matatu zikiwa zimepaki. Matatu iliyo mbele ina rangi ya kijivu na mistari ya ua ridi na zambarau ikiwa na nambari ya usajili KCH 196B. Abiria wanapanda na kushuka na mhudumu anasimama karibu.

Gari la Isuzu Metrotrans limesimama barabarani. Watu wanasubiri na kutembea kando ya barabara. Mabango ya matangazo ya DTB yanaonekana wazi. Kuna basi jingine mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida.

Eneo lenye mabasi mengi ya abiria yaliyopaki yakionyesha shuguli za usafiri wa umma, mabasi yana rangi mbalimbali kama vile samawati manjano na nyekundu na nyeupe. Nyuma yake kuna nyumba zenye paa za vigae na miti mingi, anga linaonekana lina mawingu.

Sehemu ya ndani ya duka la maji. Kuna vifaa vya chuma vinavyong'aa, vinavyoonekana kupitia kizuizi. Nyuma yake kuna mfumo wa kusafisha maji, ukuta na bango la bluu lenye matone ya maji.

Eneo la ujenzi au ardhi iliochimbwa, udongo mwingi umechimbuliwa na kurundikwa. Kuna mabomba machache yanayoonekana yametupwa ardhini, ukuta wa mawe unaonekana nyuma na majengo machache yasiyokamilika yanaonekana kwa mbali.

Msafara wa lori lenye mizigo juu. Watu wamekaa kando. Magari mengine yapo nyuma. Barabara yenye vumbi inaonekana. Majengo marefu yamesimama mbali. Harakati za kila siku zinaendelea. Maisha yanaenda kasi. Usafiri huu unaonyesha shughuli za kibiashara na uhamishaji wa bidhaa.

Rundo kubwa la taka na uchafu likiwa na mfuko ya plastiki, karatasi na mabaki mengine ya vitu vilivyotumika rangi mbali mbali zimechanganyika zikionyesha uchafuzi wa mazingira. Pembeni kuna miti na majani pamoja na sehemu ndogo ya maji.

Mabomba makubwa ya rangi ya bluu yamelala chini kwenye udongo wenye matope. Kuna tafakari ya mwanga kwenye uso wa bomba. Miti inaonekana kwa mbali.

Tanki kubwa jeusi la maji limewekwa juu ya paa la jengo. Limeandikwa Rotu. Paa lina kuta za matofali na nguzo za chuma. Nyuma kuna anga safi na majengo mengine mbali.

Tanki kubwa la chuma limeunganishwa kwenye trela ya gurudumu mbili, trela hii imesimama katikati ya shamba la nyasi ya kijani. Maua madogo ya njano yametapakaa kila mahali, miti inaonekana mbali ikipakana na uwanja anga la samawati linaonekana vizuri, hali ya hewa ni shwari.

Eneo la ndani linaloonekana kuwa duka la kuuzia maji yaliyosafishwa au duka la vinywaji. Kuna rafu za chuma, zikiwa zimejaa chupa za maji zilizopangwa vizuri. Sehemu kubwa ya ukuta imefunikwa na paneli za rangi ya samawati, zenye muundo wa matone ya maji. Milango inabaa za usalama, inaonekana ni biashara inayohusika na usambazaji wa maji safi.

Ngazi za ndani ukuta una rangi ya manjano. Milango miwili ya buluu inaonekana. Kuna mabegi meusi ya takataka yamewekwa pembeni. Viatu viko chini.

Mabomba mengi ya chuma, marefu na meosi, ya kiwa ya mutafakati. Yanadulika na miradi mikubwa kama usamazaji wa maji au gyesi. Udongo unuonekana mwingu unduna kuna kivuli kina chashiri ajua. Zemu ndongo ya mingu ya mtu inaunukana ukande wa pishoti.

Picha ya chini kutoka juu urefu fulani inaonyesha barabara ya udongo iliyo na watu na vifaa vya ujenzi. Upande mmoja kuna mabati yaliyopigwa chapa yakifunga eneo la ujenzi. Kuna mabomba marefu ya chuma yaliyolala chini. Mtu mmoja amesiamama akizungumza na wengine wanafanya kazi.

Shimo refu limechimbwa ardhini likiwa na mabomba ya kijani yanayopita ndani yake. Maji kidogo yametulia chini ya shimo. Udongo mweusi umetapakaa pande zote mbili. Majengo yanaonekana mbali pamoja na mnara wa maji. Miti na mimea michache iko katika eneo hilo.

Jengo la matofali mekundu na nguzo kubwa ya chuma. Nguzo hiyo ina ngazi inayopanda upande wake. Anga ni ya bluu na mawingu machache. Inaashiria kiwanda au jengo la zamani la viwanda.